Mtoto anadungwa sindano katika mkono wake wa kulia na daktari akiwa ameshikiliwa na mama yake, kuna madaktari wengine waliosimama nyuma yao na madawa zilizowekwa juu ya meza. Watoto huchanjwa kila mwaka ili kuwakinga na magonjwa mbalimbali kama polio na surua.

Wananchi wameungana kusafisha mazingira, wanatumia vijiti kukusanya makaratasi na takataka iliyotapakaa kila mahali, kuna wale waliovaa barakoa ili kujikinga na magonjwa kadha wa kadha. Hii inaonyesha utangamano baina ya wananchi.